Hii inaonyesha kiti cha kukunza chenye fremu ya chuma na sehemu ya kukalia pamoja na sehemu ya mgongo zilizowekewa spongi nyekundu upande wa kushoto unaonyesha kiti kikiwa kimekunjwa huku upande wa kulia kikiwa kimefunguliwa tayari kwa matumizi miguu ya kiti ina ncha za mpya kwa ajili ya udhabiti na kuzuia kuteleza.

Taswira hii inaonyesha oparesheni ya upasuaji ndani ya chumba cha tiba cha hospitali ikiwa na watu wanne waliovaa magwanda ya upasuaji ya kijani, kofia za upasuaji za buluu na barakoa za uso kwa usalama wa kiafya. Wanafanya kazi kwa makini juu ya mgonjwa wakitumia vifaa vya upasuaji huku vifaa vingine vya tiba vikiwa nyuma yao. Mwonekano wa jumla unaakisi hali ya utulivu na weledi na wa hali wa juu.

Timu ya wataalamu wa afya imevalia mavazi ya upasuaji. Gaoni, za kijani, glavu, barakoa na kofia wakitekeleza operesheni kwenye chumba cha upasuaji kilichowashwa vizuri. Wako watano wamesimama karibu na mgonjwa aliye lazwa kitandani wakilenga kwa umakini mkubwa kwenye eneo la upasuaji. Vifaa vya kitabibu vimeonekana nyuma pamoja na saa ukutani inayoashiria ufuatiliaji wa muda wa upasuaji.

Hii inaonyesha huduma ya kijamii au afya ya mtoto anaye keti akihudimiwa na mtu aliye vaa vesti ya buluu juu ya shati jeupe. Huenda ni muhudumu wa afya au mtu wa huduma wa shirika la kibinadamu. Wengine walioko karibu wamevaa mavazi yanayo fanana wakihusishwa katika utoaji wa huduma au kushuhudia. Mandhari inaonekana kuwa kwenye jengo la karatasi ya mabati lililo pambwa na mabango ya herufi na namba likiashiria mazingira ya jamii au shule ya msingi.

Huduma hii ya kliniki inayotembea ya Beyond Zero ni mfano wa kujitolea kwa maendeleo ya jamii, ikitumika kufikisha huduma za afya kwa maeneo yaliyoko pembezoni, hasa kwa wanawake na watoto. Mandhari inaonyesha mazingira ya hafla au uzinduzi rasmi, ikishirikisha wageni na mabango yenye kauli mbinu inayolenga ustawi wa familia.

Muundo huu unaonyesha mazungumzo kati ya mtu aliyevaa fulana ya bluu na koti la reflected vest na mwingine aliye mbele ya jengo la ukuta wa udongo. Wote wakiwa na barakoa jambo linaloashiria mazingira ya tahadhari ya kiafya. Mmoja anashika kitabu na nyaraka, dalili ya kazi ya uchunguzi, tathmini au utoaji wa elimu ya jamii.

Mtu ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa na bibi ya rangi ya waridi na shati la denim . Anaonyesha tabasamu huku mikono miwili ya mtaalamu wa meno iliyo bag glavu ikishika vifaa vya uchunguzi, kioo cha meno na kifaa cha kuchunguza. Mtaalamu huyo anaelekea kukagua afya ya meno na fizi kwa uangalifu. Mandhari inaonyesha utaratibu wa kawaida wa ukaguzi wa meno ikisisitiza umuhimu wa huduma za afya ya kinywa na tabasamu.

Muundo huu una angazia afya ya meno hasa sehemu ya mbele ya taya ya juu ambapo meno mawili ya katikati yana pengo na kuna ishara za uchakavu au mabadiliko ya rangi. Mandhari ina nembo ya Mark Dental pamoja na kauli mbiu, we keep you smiling Ikisisitiza lengo la kliniki hiyo la kuimarisha tabasamu na afya ya kinywa.

Huduma ya afya ya meno inaendelea huku muhudumu wa afya akitumia vifaa vya kitalaamu, kioo cha meno na chombo cha kuchunguza, kukagua meno ya mtu anayetabasamu. Mazingira ya kliniki ni safi na ya kitaalamu yakionyesha kiwango ja juu cha huduma.

Muundo huu unaonyesha mabadiliko ya meno ya mtu kabla na baada ya matibabu, ambapo pengo la mbele kati ya meno mawili ya juu limefungwa na kupata sura bora ya tabasamu. Hii inaashiria matibabu ya kitaalamu, labda kutumia braces au mbinu za kurekebisha meno kwa haraka.

Zana za usafi wa kinywa zimepangwa juu ya uso wa bluu, zikiwemo chupa ya dawa ya kutakatisha kinywa, vijiti vya meno vya plastiki, brashi za rangi tofauti, na vifaa maalum vya ukaguzi wa meno kama kioo cha daktari na chombo cha kuchunguza meno. Vipande vya uzi wa meno vya rangi ya kijani na zambarau vimeonyeshwa kwa uwazi.

Hivi ni vifaa vitano, vifaa ambavyo vimeundwa kwa chuma vinapatikana katika hospitali na zinatumiwa na daktari wa meno hasa katika kung'oa meno, kuangalia meno na kupa dawa meno.

Hii inaonyesha eneo lililo jaa maji kutokana na mafuriko ambapo watu kadhaa wanapita katikati ya maji yaliofika hadi kwenye mapaja yao. Pande zote za njia kuna majengo na upande wa kushoto kuna takataka zilizoenea karibu na jengo moja. Watu hawa wanaonekana waki hama au waki kagua hali ya eneo hilo. Mandhari hii inaangazia hadhara za mafuriko kwa jumla ikionyesha changamoto wanazokumbana nazo wakati wa majanga ya asili.

Muungano huu wa misaada unaonyesha juhudi za dharura zilizofanywa na shirika la WF mwaka wa 2021 kukabiliana na ukame nchini Kenya. Gari la mizigo limebandikwa bango lenye ujumbe wa Kenya Emergency Drought Response 2021 likiwa limejaa vifurushi vya msaada kama chakula, maji na bidhaa muhimu za kaya. Wafanyakazi wa shirika hilo wamevaa sare za usalama na wanashiriki moja kwa moja katika msaada kwa jamii ikiashiria uhamasishaji wa kisayansi, kitaalamu na kibinadamu.

Umati wa watu umejumuika kando ya gorofa moja. Watu watatu wa jinsia ya kiuime wamevalia sare ya rangi nyekundu. Mmoja wao amevalia kofia ya kichwa ya bluu na barakoa umefunika uso wake. Mpiga picha amemlenga mtu anayechuchumaa.

Wanawake watatu anaonekana wakitembea wakielekea upande mmoja. Wanawake wawili wameweza kuvaa suruali ya rangi ya samawati, mmoja amevaa suruali ya rangi nyeusi. Wamevaa koti zenye rangi ya chungwa.

Taswira hii inaonyesha mkono wa mtu akishikilia roli ya karatasi ya chooni ikiwa kwenye sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia ya joto. Karatasi hiyo ni nyeupe na ya kawaida na inaonekana kuwa ya kiini cha mviringo cha katoni. Hakuna maudhui ya kihesabu au ya kazi ya shule katika taswira.

Mtu ananawa mikono kwa kutumia maji yanayotoka kwenye kontena lenye bomba la plastiki, ambalo limewekwa juu ya standi ya mbao. Mkono mmoja unashika kikapu au begi huku mwingine ukiwa kwenye bomba, anaonekana kuvaa bangili mkononi. Mandhari inaonyesha hali ya kuzingatia usafi binafsi, jambo muhimu katika kuzuia maambukizi na kulinda afya ya jamii.

Taswira hii inaonyesha ajali ya gari iliyosababishwa na mti mkubwa kuanguka juu ya gari aina ya Saturn Aura XE nyekundu, ambalo limebondeka vibaya hasa kwenye paa. Mti ulianguka moja kwa moja juu ya gari na kuharibu sehemu ya juu kwa kiwango kikubwa. Gari ni la nambari ya usajili za Florida likiwa katika maeneo la mtaa wa makazi. Kuna nyumba na miti mingine katika mandhari ya nyuma. Barabara ni ya lami na inaonekana kuwa na unyevu unyevu

Jengo lenye paa la vigae vyekundu na kuta za rangi ya manjano yameandikwa cancer centre. Nembo imeundwa juu ya maandishi hayo ikionyesha kuwa ni kituo maalum cha matibabu ya saratani. Muundo wake na maandishi yanasisitiza huduma za afya zinazolenga magonjwa ya saratani katika mazingira rasmi ya kitabibu.

Chumba cha hospitali kimepangwa kwa mpangilio wa kitaalamu, kikiwa na vitanda sita vya wagonjwa, kila kimoja kikiwa na kabati cha pembeni chenye rangi ya buluu. Upande wa kushoto kuna incubator na mbele kuna kisanduku cha barakoa za upasuaji. Ukutani kuna mabango mawili yenye ujumbe wa msaada kwa huduma za afya kutoka Mozart Bet . Mazingira yana mwangaza wa kutosha kutoka madirisha na taa za dari yakioyesha hali ya usafi na uangalizi katika kituo hiki cha afya.

Mlango wa buluu umefungwa , dirisha limefunguliwa, machati mawili yapo katika ukuta na kuna kitanda aina ya machela karibu na mlango.

Chumba cha uchunguzi wa macho ndani ya hosipitali, kina vifaa vya kisasa vya utambuzi wa matatizo ya macho. Mezani kuna uchunguzi wa kina wa sehemu za mbele za jicho na kifaa kingine kinachoonekana kuwa chombo cha kupima uwezo wa kuona. Ukutani kuna bago ya eye natumii inayoonyesha sehemu mbalimbali ya jjicho kwa madhumuni ya elimu. Kando kuna nyaraka na bidhaa za ziada uku kiti kikiwakimeandikwa jina ya hosipitali kwa mgongo wake.

Taswira hii inaonyesha cliniki ya meno ya kisasa ikiwa na kiti cha wagonjwa ya rangi ya kijani samawati kilicho na taa ya matibabu juu, monitor ya skrini na vifaa vya tiba kama vile sunction holes, na trei za chuma. Mtu aliyevalia kofia ya nywele na miwani akifanya kazi kwa makini kwenye sehemu ya matibabu kuna sink sabuni ya kisanii na kontena ya manjano ukutani, kontena nyekundu chini ya sinki na dirisha linaonyesha mwangaza wa nje ukiongeza hali ya utulivu wa mazingira.

Mashine ya X-RAY ya meno ya mzunguko imewekwa katika chumba maalum cha uchunguzi ikiwa na mkono mkubwa wa duara unaozunguka kichwa cha mgonjwa ili kuchukua picha ya meno. Taya na mifupa ya meno inayozunguka wa mtazamo mpana, kuna paneli ya kidijitali yenye vitufe vya kuendeshea mashine hiyo pamoja na nyaya zinazopitia sakafuni zikielekea kwenye kifaa kikuu. Vifaa hivi hutumiwa katika kliniki za meno kwa uchunguzi wa kina, kupanga matibabu na kugundua matatizo yasionekana kwa uchunguzi wa kawaida.

Taswira hii inaonyesha maabara au eneo la kuhifadhi sampuli nyeti ambapo vifaa viwili muhimu vinaonekana. Refrigeration unit ya thermoform imefungwa na mlango wa kioo ikiwa na rafu kadhaa za ndani na kabati la biohazard limewekwa alama ya hatari ya kibaiolojia likionyesha uwepo wa vitu vinavyohitaji uangalizi maalum labda kemikali, tissue au sampuli za kimaabara. Pia kuna eneo la kazi lenye kiti na hati pamoja na bango la ukutani linalosema clean bench documentation area .

Mizani ya kisasa ya kupimia uzito wa watoto imewekwa juu ya meza ya mbao yenye rangi nyeusi, juu yake kuna cheti cha kutambua mchango wa idara ya lishe kutoka hospitali ya rufa ya Kaunti ya Kajiado kikisifu utendaji bora na kujitolea kwa muda mrefu, cheti hicho kimetiwa saini na Dr. Fredrick K. Anyan pamoja na William M. Kisang, mwenyeketi wa bodi la hospitali.

Mtu ameketi ofisini akiwa amevaa shati jeupe akijishughulisha na ujazaji wa fomu ya buluu mezani. Mezani kuna karatasi nyingi ikiwa ni pamoja na jalada kubwa la manjano lililoandikwa Presumptive TB Register pamoja na nyaraka zingine zilizo na maandishi na nembo za kiafya. Pembeni ya meza kuna begi jeusi lililowekwa chini.

Mama huyu mmoja amesimama, na mkono wake ameunyoosha, katika mfuko ambao upo katika shati yake. Simu yake inaonekana kuchungulia, huu upande mwingine mtoto mdogo, ambaye ametoka kuzaliwa, amelazwa katika incubator .

Mwanamke huyu mwenye asili ya kizungu, amesimama macho yake mawili ameyafumba. Anaonekana kuwa na mawazo na wasiwasi, mkono wake wa kushoto umo juu ya utosi wake. Mkono wake wa kulia amenyoosha akiashiria kwamba yametosha.

Chupa ya dawa imeandikwa Vaccine BCG ikiwa ni chanjo dhidi ya kifua kikuu. Maelezo kwa lugha ya Kifaransa yanaeleza kuwa ni dawa ya kuchanganywa kwa matumizi ya ndani ya ngozi. Tarehe ya mwisho wa matumizi ni July twenty thirteen , ikiashiria kuwa chupa hii haifai kutumika tena. Chupa nyingine yenye kofia ya kijani inaonekana nyuma, ikiwa imewekwa kwenye uso wa buluu wenye muundo wa kitambaa.

Muundo huu unaonyesha utoanji wa chanjo au huduma ya matibabu kwa mtu aliyeketi akihudumuwa na mhudumu aliyevalia koti cheupe la kitabibu. Wengine waliopo nyuma wamevaa mavazi ya matibabu na barakoa, wakionekana kushiriki au kusubiri huduma kwenye kituo cha afya au kliniki ya jamii.

Muhudo huu unaonyesha utoaji wa huduma ya afya kwa mtoto mchanga. Mhudumu wa afya amevaa glavu za buluu na anatoa dawa au chanjo kwa kutumia sindano ya matone. Mtoto amevaa nguo ya pinki na anashikiliwa na mtu mzima. Uku mhudumu akiwa amevaa koti jeupe lenye miundo ya kijani. Kwa nyuma, kuna mtu anayeshika jalada au daftari, inaashiria ufuatiliaji wa huduma.

Afisa wa afya anatekeleza uchunguzi wa mdomo kwa mtoto, huku mtoto akishikiliwa na mtu mzima anayemsaidia kukaa tulivu. Afisa huyo amevaa glovu na anatumia kifaa cha uchunguzi huku akiangazia eneo la mdomo wa mtoto. Mtu mzima mwingine amesimama karibu na watoto wawili, mmoja wao akiwa ameshika hati ya karatasi ya njano. Nguo za watu waliohudhulia ni za rangi tofauti, zikitoa taswira ya mkusanyiko wa kijamii.

Vayo moja ya chanjo ya BCG imewekwa mbele huku zile zilizo na kofia ya kijani zikiwa nyuma kidogo. Zimewekwa juu ya kitambaa chenye muundo wa buluu.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima limekusanyika nje karibu na mti na ukuta wa mawe. Maafisa wawili waliovaa vesti za kuakisi mwanga wanatekeleza huduma ya afya kwa mtoto mmoja, mmoja akimshika kichwa na mwingine akitoa huduma ya chanjo au uchunguzi. Tangu sakafuni kuna barafu ya kuhifadhia vifaa vya tiba ikiashiria uhifadhi wa dawa au chanjo wa pahali salama. Watu wengine wamesimama karibu na watoto wakiwemo walio na nyaraka mkononi au kuwasaidia watoto wao kutulia.

Muundo huu umeonyesha mshiriki wa riadha aliyevaa mavazi ya mashindano na namba mgongoni, akiwa amelala kwenye uwanja wa shack kwa maumivu akishika paja la mguu wa nyuma kwa mkono moja. Hali hii inaashiria jeraha la misuli kama hamstring strain au kukakamaa kwa ghafla, mara nyingi likitokea kwa wanariadha wakati wa mashindano makali.

Taswira hii inaonyesha mikono miwili ya mtu aliyepanua vitanga juu. Kila mkono uko umevalia mapambo tofauti. Mkono wa kushoto umevaliwa saa fedha na kifuku cheusi cha kama mkono ya kulia umevaliwa kifuku chenye rangi nyekundu na dhahabu. Mandhari ni mweusi kabisa. Hivyo mikono hujitokeza kwa wazi na kuvutia.

Muundo huu unaonyesha mmea wa kijani wenye majani yaliyo na mipasuo na vishada vidogo vinavyoashiria maua au machipukizi. Unazungukwa na nyasi na uoto mwingine wa asili ukiashiria kuwa unakua katika mazingira ya nje kama bustani au porini. Kuna kijiti cha mbao nyuma, labda kwa kusaidia mmea au kikiwa ni sehemu ya mazingira ya asili.

Mmea umeota mbele ya uso wa ukuta wenye muundo mbovu na magumu. Majani ya mmea ni ya kijani yenye maumbo ya kawaida lakini yanaonekana yamejikunja kidogo, labda kutokana na ukame au hali ya hewa. Kati ya majani hayo kuna makundi ya duara ya rangi ya kahawia, huenda ni maua yaliyokauka au vichwa vya mbegu.

Hali ya anga imetulia, kuna mawingu machache meupe, jua linachoma na miale yake imefikia shamba hili pamoja na miti ambayo imepandwa kwa umbali, ikiwemo mimea yenye maua yenye rangi ya manjano.